Hizi ni ndizi mbili ambazo zimeiva kisha zikaekelewa juu ya meza. Ngozi ya ndizi hizi imepasuka kuonekana kwamba imeivaa kwa kiasi sana. Zimeng'olewa kutoka kwa ndizi zingine, na juu na chini pale mna mahali ambapo zilikuwa zimeshikana na ingine.

Hapa ni shambani na ni mahali ambapo kumepandwa mimea nyingi, kuna ile ndizi ambayo imepangwa pale, kuna ii mahindi ambayo imepandwa uku kando, kuna nyasi na kuna mahali ambapo pamelimwa, mle kando mbali pia kuna miti ambayo imepandwa pale ilikuweza kusaidia mahali pale pawe na rotuba, juu anga inaonekana kua ni anga swari na salama.

Huyu ni mkulima, ambaye amesimama katikati ya shamba lake. Shamba hili ni shamba lenye migomba ya ndizi kwa wingi. Anaonekana kuchukua kipimo cha kwenye mashini ile ambayo imesimamishwa shambani.

Huyu ni ng'ombe ambaye ni mweupe mwenye madoa doa meusi amewekwa mashine spesheli ambayo inamsaidia kukama ameiangalia mashine ile huku akiwa amesimama tisti ili aweze kukamuliwa taratibu.

Huu ni mgomba wa ndizi ambao kwa sasa uko katika rangi ya kijani kibichi kuonyesha kwamba bado unazidi kukomaa umeweza kushikiliwa na mti maana huwa ikiwa imekomaa inakuwa mzito kwa hivyo unawekewa mti ili uweze kushikilia.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe huyu amefungiliwa pale karibu kwenye mti, ili aweze kunyunyuziwa dawa na daktari. Daktari huyu amejikinga vizuri na kuvalia aproni na pia glove . Amembemba pump kwenye mgongo na anamnyunyuzia ng'ombe yule dawa kwa umakini sana ili aweze kuangamiza wandundu walio ngozini mwa ng'ombe yule.

Hapa ni shambani na wakulima hawa wanaendelea kuchuma ndzi, kwa kuzitandaza chini. Wamechukua yale matawi ya ndizi, yale yanayomea kwenye ndizi na kuyatandaza chini. Kisha zile ndizi ambazo wanazozivuna ambazo ni mbichi, wanahakikisha zimekomaa. Wanataka kuzitoa shambani, wamezianika pale juu. Mzee huyu anaonekana kushika kijiti, huku mwanamke yule ambaye anaonekana akija kuja kwake ili amwache afanye kile anachokifanya.

Hapa ni kwenye jumba cha kuhifadhi maziwa, mama Yule ameshika mkononi ndoo ambayo imejaa maziwa huku anaitilia katika mashine spesheli ambayo itaweza kuyaweka maziwa yale yawe shwari na kuuwa viini vyote vilivyo ndani ambavyo si vizuri.

Hapa ni sokoni na ni sehemu ya kuuza ndizi ambayo hazijaiva ndizi zile za kupika. Kunao wachuuzi wale, akina mama, akina baba, vijana pia wamesimama mle kando kando. Tayari wanangoja wanunuzi waje kununua. Kunao wengine ambao wanaoendelea kupakia ndizi zile kwenye magunia.

Ni sehemu ambayo ni maala nje ambapo ndizi ambazo zimetolewa shambani zimekusanywa na kuwekwa mahali pamoja kunazo gari mbili pale ambazo watu wanapakia zile ndizi juu ili ziweze kusafirishwa kwenda sehemu nyingine.

Hii ni shamba ambayo ina mahali ambapo pamelimwa pia pamepandwa migomba ya ndizi. Mandhari yake yanaonekana kuwa ya kijani kibichi humu kando mna ile nyasi ambayo hulishwa ng'ombe na mle mna miti na hali ya hewa inaonekana kuwa ni hali safi.

Hapa ni kwenye duka la kuuza maziwa linafahamika pale juu kama Destiny Dairies ikiwa ni jina ambayo duka ile imepewa, inauza maziwa na vifaa vinginevyo ambavyo vinatoka kwa wanyama ikiwemo mayayai kama vile ukuta ule unavyoashiria wanaume wale wa kike wamesimama pale kuweza kuhudumiwa.

Hapa ni kwenye chumba cha kuhifadhi maziwa. Kunazo vitu spesheli zile za kuweka maziwa. Mama huyu ambaye amevalia kaptura ameonakana kuwa na kitu ambacho anatolea nacho maziwa ndani ya chupa hii ya kueka maziwa ili aweze kuweka katika kichupa hiki kingine kidogo amekishika ili aweze kuenda kutumia.

Hapa ni kwenye shamba, na ni shamba ambalo limeweza kupandwa ndizi. Ndizi hizi ni changa na ni ndogo huko zimepangwa kwenye foleni, na kupandwa kwa njia ya kuvutia. Mnazo pipe ambazo zinatumika kunyunyuza maji ili ziweze kuwa kwenye mchanga wenye rutuba nyingi.

Hapa ni mahala nje na ni mahala ambapo watu huweza kukamua ng'ombe. Mama yule ameweza kuketi vizuri huku ameweka ndoo yake pale chini ili kuweza kuteka yale maziwa, ambayo anayokamua. Ng'ombe yule amesimama na huku akafungwa mguu ili kwa njia moja au nyingine asiweze kuyapiga maziwa yale yaweze kumwagika.

Hapa ni mahala nje na ni mahala kame. Kunayo ng'ombe ambaye amesimama na yule mkulima ambaye ameketi chini huku na ndoo mkononi ambaye ako katika hali ya kumkama. Ng'ombe yule amesimama tisti ili kungoja mkulima yule aweza kufanya jambo analolitenda.

Hizi ni nyasi ambazo zimefungwa kwa kundi kundi na zikawekwa mahali pamoja hili ziweze kukauka , nyasi hizi hutumika kama lishe katika kuwalisha ngombe ambao wanatoa maziwa au wale wa nyama, pia kunazo zimekauka na zile ambazo ni mbichi.

Huyu ni mkulima ambaye amevalia surupwenye ya kijani. Anaonekana kuwa anakama ng'ombe ili kuweza kupata maziwa. Ng'ombe ni mifugo ambao hufungwa nyumbani ili kuweza kusaidia wakulima kupata maziwa na nyama.

Ni shambani na ni sehemu ambapo kumeweza kupandwa ndizi. Mama huyu amesimama katikati ya shamba ile, huku akiashiria chini, huku nyuma yake kunazo ndizi ambazo zimewekwa pale ili ziweze kumea. Kunazo zile zilizo kando, ambazo ndipo zimeanza kumeesha ndizi zile ambazo zinaweza kuliwa.

Huyu ni mmama ambaye ni mchuuzi. Anaonekana kua anauza ndizi, ambazo ziko rangi ya njano. Ambazo sasa zaonekana zimeiva na zipo tayari kuuzwa. Kuna mnunuzi kando yake, ambaye labda anaulizia bei, ya ndizi zile.

Ni nyasi ambazi zimekaushwa na kufungwa kwa pamoja huku naxi ximekauka kule kando na kunazo hizi zenye rangi kijani ambazo hazijakaushwa nyasi hizi hutumika wakati unapolishwa ng'ombe ili iweze kuongeza mazuwa na afya yao izidi kuwa njema.

Hapa ni kwenye zizi la ngombe . Kuna ngombe sehemu mbili zizi ambazo zimeweza kufunguliwa ili waweze kula lishe Ile ambayo zimeekewa mahala pale . Ngombe hizi zimefungwa Kwa njia ya kufungiwa huwa haziachiliwi ili kuenda kupata lishe. Mwanzo hulishwa pale chumbani wanapolala na zizini.

Huyu ni mama ambaye anaonekana kuwa mchuuzi wa ndizi yumo na pale na migomba ya ndizi ameketi anangoja wanunuzi waje kununua au mtu ambaye anayezibeba na gari aje azibebe apeleke.

Hapa ni sehemu juu ya gari ambayo ni sehemu hutumika kupakia mizigo. Mle juu mnazo ndizi zimeweza kupakiwa tayari kusafirishwa kutoka sehemu moja kwenda kwingine. Ndizi hizi zimekomaa tayari kwa kutumia kuuzwa Ili ziweze kupikwa na kuliwa.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe wale wamefungiwa chini ya zizi hili ili waweze kukingwa kutoka na jua kali ya siku, kuna pia ile chakula ambacho wanakila ambacho kimekaushwa na kuweka pale kando na mandhari yale yanaonekana ni mahala ambapo ni pakavu.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe na ni sehemu ambayo ng'ombe huweza kupata kukamwa. Ng'ombe zile zimeweza kuingishwa mahala pale, na kuwekwa mashini kwenye pale mahala ambapo zinaweza kukamuliwa, ili mashini ile iweze kukama ng'ombe zile, hii ikiwa ni njia ya kisasa ya kuweza kukama ng'ombe. Kunao pia wafanyikazi pale ambao wanasaidia kuweka mashini ile, na kuweza kutoa na kuangalia ikiwa maziwa yale yamefika kimo ambacho yasiweze kumwagika na kufurika.

Hapa ni kwenye zizi la ngombe na ni mahala ngombe zimeweza kufugwa na wakulima kunaye ngombe ambao ningombe weupe ambao wamefugwa mahala pale huku mamayule ambaye ni wa asili ya kihindi amechukua paipu ili kuweza kuosha ngombe zile uchafu ambayo zimeweza kupata zinapoishi pale zizini.

Hapa ni barabarani, jamaa huyu ni mwendeshaji wa pikipiki aina ya bodaboda, amefungilia mitungi ya maziwa na gunia kadhaa, anaelekea mahali pa kuzirudisha, kuna gari mble yake na pia kuna mtu ambaye anavuka barabara kwenda upande mwingine.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe hizi, kunayo ile ambayo imelala chini kwa hali ya kupumzika na kunazo, kunayo ile ambayo inaendelea katika hali ya lishe. Mbili hizi zina zime zime njok ,zimesongea, zimejongea mbele ili ziweze kupata kunywa maji maana hapa pia ni mahala ambazo ng'ombe hizi huweza kupata malisho na kulala.

Hawa ni ngombe ambamo wamo zizini, kuna wale ambao wanaota jua huku wwngine wakiwa mle kando kwa kivuli wakiendelea katika hali yao ya lishe, ngombe hawa wana madoa doa ambao ni ya kupendeza ya nyeupe na ingine meusi huku wamesimama baada ya kupata lishe.

Huu ni mgomba wa ndizi ambao bado haujakomaa hupo juu mtini unaongoja uweze kukomaa ili uweze kuliwa, unaonekana kua wa rangi ya kijani kibichi unaonekana kua mkubwa ajabu.

Hawa ni ng'ombe ambao wamo nje mahali ambapo wanaweza, wanapata lishe yao. Ng'ombe hawa ni weusi huku wakiwa na madoadoa miupe, kuashiria rangi ambayo inapendeza kwa watu. Masikioni wameweza kutiwa alama ya kuashiria ni ng'ombe wapi na ni ng'ombe wa aina gani. Nyasi wanalozila zimeweza kuweka kwenye tairi, ili wasiweze kuchafua mazingira yote.

NI shambani ambako kumepandwa migomba ya ndizi, ndizi imepandwa ili kuweza kungoja wakati wa kuvuna iweze kuvunwa, mahali hapa pia pamelimwa na humu kando pia kunazo vitu ambapo vimepandwa ndizi hizi pia zimepandwa kwa njia ambayo ni ya mwafaka kwa njia ambayo ni ya mistari na zimepangwa moja baada ya nyingine kwa umbali ambao nisawa na wazi.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo imo shambani, imo rangi yakijani kibichi, mwanzo bado ipo inakomaa, haijafika ile kiwango cha kuiva. Imo shambani na imeonekana kwamba inangoja iweze kuwa ndipo ivunwe.

Hapa ni shambani na ni sehemu ambayo tayari ndizi zimeweza kuchunwa kwenye migomba yao na kuweza kutandaza chini na kuwekwa kwa pamoja tayari Ile kitu kitakacho fuata labda kubeba au kutiwa kwenye nyumba. Naye mwanaume yule ambaye amesimama pale na mgomba hule mmoja huku akin'goja wenzake.

Hapa ni shambani na ni mahala ambapo kumeweza kupandwa ndizi , mama yule ambaye ameshika ndizi ile kwa chini mwingine pia akiwa amebeba panga tayari kuangusha ndizi ile ili waweze kuitumia katika kuuza ama kukula . Mama mmoja ameweza kumbeba mtoto wake mgongoni huku wakiwa tayari kubeba ndizi ile waelekee sehemu ingine.

Hapa ni shambani, na ni mahala ambapo pamelimwa, kwa minajili ya kuweza kupanda migomba hii ya ndizi. Migomba hii ya ndizi imepandwa kwa njia ya ustawi ya ustadi, ambayo imewachwa nafasi iliyo wazi na bora .Mle kando mna miti ambayo imepandwa vizuri, na hata mimea mingineo.

Hapa ni sokoni na ni kwenye sehemu ambayo matunda huuzwa, kunazo hizi ndizi ambazo zimewekwa juu ambazo zingine zimeiva kwa njia ya kukuwa rangi ya manjano na zingine kuwa rangi ya kijani kuna pia matunda mengine pale mboga, kama vile nyanya, kuna machungwa pale ambazo wanangoja tayari wanunuzi waje kununua.

Hapa ni dukani na ni kwenye duka ya kuuza maziwa. Kunazo zile mitungi ambazo hutumika kupakia na kubeba maziwa, ambazo wameleta mahala hapa katika duka hii ya kuuza maziwa, ili muuzaji aweze kupakia maziwa katika ile chumba chake cha kuuza maziwa, ili auzie wanunuzi wale wateja wanaokuja.

Hawa ni ng'ombe, wamo katika lishe yao ya siku. Ng'ombe hawa wanaonekana kwamba ni wale wanafugwa nyumbani na hawaendi labda kujitafutia chakula kama ng'ombe wengine. Pembeni mwao, pia mna gunia ambazo zina chakula cha ng'ombe.

Hapa ni shambani ,na hii ni ndizi ambayo imepandwa shambani haijatolewa. Imefunikwa na karatasi kwa jinsi ya kuizuia ili isiweze kuliwa na mimea au na wadudu wowote wanaopita. Inaonekana bado ya manjano tayari iko karibu kuwa inakomaa.

Hapa ni shambani na ni shamba upande wa kuweza kupanda ndizi, mmepaliliwa vizuri na mna mimea ambayo imepandwapandwa pale chini ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, ndizi zimepandwa kunazo zile ndogo ambazo bado hazijakuwa kubwa na kunazo zile kubwa ambazo zinangonjewa ili ziweze kutoa ndizi matunda.

Hapa ni shambani mahala ambapo mahindi yameweza kupandwa, shamba lile bado halijaweza kupaliliwa huku nyasi zikiwa kule kandokando kuashiria jambo hilo, mahindi haya hajaweza kukalia Kwa mudanbado hajawa marefu sana ili yako katika afya bora, nayo mtinmle nyuma ambayo pia inasaidia katika shamba ili ili waweze kuwa safi.

Watu hawa wamezunguka kile chungu ambacho kinatumika kugandisha maziwa. Wanaweka maziwa yale kwenye, mahali ambapo vikombe vile ambavyo huwa kama neti, viwasaidie kutoanisha maji na maziwa yale ambayo yameshikana ili waweze kutumia kutengeneza vitu vinginevyo.

Hapa ni kwenye chumba maalum cha kuhifadhia maziwa watu hawa wawili ambao wamejifunga kama watu ambao wanafanya kazi hapa wanatilia maziwa kwenye mashine spesheli ambayo ni ya kuhifadhi maziwa yale ili yasiweze kuharibika kwa muda utakaokuwa hapo.

Huu ni mgomba wa ndizi mgomba huu wa ndizi una ndizi ambazo zina rangi ya kijani kibichi mwanzo ni ndizi ambazo hazijakomaa na ziko katika hali ile ya kukomaa hazijafika kiwango cha kutolewa mtini pale.

Hapa ni shambani na hapa ni kwenye mahindi ambapo yameweza kupandwa. Mahindi haya yameweza kukauka kutokana na kukomaa na kukua tayari kwa kuweza kuvunwa. Yapo pale shambani yamebadili rangi kutoka rangi ya njano kuja rangi yenye ambayo inakaribia kijani kijani hivi.

Huyu ni ng'ombe ambaye yuko katika hali kuzurura, ngozini pale mwake anaonekana kuwa mwenye magonjwa mwanzo vidonda vimeinuka inuka pale mwilini mwake amefungwa mtini tayari kupokea labda huduma za usaidizi au kupumzika kutokana na jua kali ya siku.

Hapa ni shambani na ni kwenye shamba ya ndizi. Mama huyu amesimama huku akiwa ametabasamu huku ameshikilia ndizi ambayo imeweza kuwa bado haijakomaa kikamilifu tayari imo pale shambani. Amekuja kuziangalia ndizi zile aone kama zipo tayari kuweza kuvunwa ili ziweze kuliwa au kuuzwa

Tunamwona mwanami mwanaume yule ameketi anaweza kutoa maganda kwenye ndizi pale pembeni tunaona mahali ambapo anaweza kutilia zile ndizi ambazo ametoa maganda na mle kando mnaonekana kuna zile ndizi ambazo bado hajatoa maganda.

Hapa ni kwenye chumba cha kuweza kuhifadhi maziwa, waaume hawa ambao niwafanyakazi katika chumba hili, wanatilia maziwa kutoka kwenye pipa zile za kuweza kutunza maziwa na kuyamwaga kwenye chupa halisi za kuweza kutunza maziwa naku ua viini kutoka kwenye maziwa yale. Kunao wanaume pale nje pia wangoja kuingisha maziwa ambayo walikuwa wameyabeba.

Hapa ni sokoni ambapo wanauzia matunda Aina ya ndizimama Yule anaonekana akiangalia ndizi zile zenye rangi ya manjano ambazo zinaonekana tayari kuliwa na anapozishikilia mkononi anaashiria kwamba anauzia mtu au kuzipanga vizuri.

Hapa ni mahala inje ya nyumba, kijana yule ambaye kasimama kashikilia kibuyu kile, anatilia maji kwenye beseni ambaye mama yule ameshikilia, ili kuweza kuyafanya maji yale yapite safi kwenda chini, na ule uchafu uweze kubaki juu ya beseni ile.

Ni mama ambaye ameketi nje huku akiwa na tabasamu, mkononi ameshika ndizi anaendelea kuzichonga huku maganda akiyawekeza pale chini ataweza kuyakusanya baadae, kunazo zile ndizi ambazo tayari zishachongwa na kuwekelewa kwenye kifaa kile, nyuma mle pia kuna ndizi ambazo zimepandwa tayari kungonja ili yaweze kukomaa.

Ni sahani ambayo ni ya glesi , ambayo ndani yake imeweza kubeba yale maziwa ambayo yameganda. Kwa kitaaluma maziwa ambayo yameganda huweza kuwekwa na watu ili waweze kutumia katika kula, wanapo weza kupata chamcha au chajio au wakati ule wowote.

Hapa ni shambani na hapa ni kwenye shamba ya ndizi. Ndizi hizi zimekomaa, hizi mbili, na kunazo zile ambazo, bado hazijakomaa, zile nyuma ambazo zinaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi. Hizi ndizi zipo tayari kuchumwa ili ziende zikaliwe au kuuzwa.